Mtoto mdogo ameketi huku anatumia kompyuta yake kusoma. Kwenye meza tunaona kalamu. Mandhari haya yanaonyesha kwamba mtoto huyu yuko nyumbani na anasoma kwa njia ya kidijitali.

Wanafunzi wawili wameketi kwenye kiti huku wamevalia sare zao za shule. Wanaonekana wakitumia kompyuta yao ndogo iliyo kwenye meza. Wanafunzi hao pengine wanatazama video au wanajifunza kutumia kompyuta hii.

Mtoto ameketi kwenye kiti huku akitazama tarakilishi. Kwenye tarakilishi tunaona mwalimu ambaye anafundisha somo ubaoni. Mtoto huyo ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo hasa katika njia ya kidijitali.

Mtu anaonekana ameketi kwenye kiti huku anatumia kompyuta yake ndogo. Anaonekana akitabasamu huenda anahudhuria mkutano kwa njia ya kidijitali au anafanya kazi yake mwenyewe.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, huku kwenye meza kuna kompyuta yake ndogo. Mkononi ameshikilia kalamu na kwenye meza kuna makaratasi. Huenda mwanamke huyu anahudhuria mkutano kwa njia ya kidijitali.

Mtoto ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake ndogo. Mtoto huyo huenda anasoma kwenye njia ya kidijitali. Kwenye meza tunaona kalamu na daftari. Mandhari haya yanaonyesha kwamba mtoto huyu yupo nyumbani anasoma mtandaoni.

Mtu anaonekana ameketi kwenye kiti uku anaonekana akitegeneza tai lake. Kwenye meza tunaona tarakilishi yake, ueda mtu huyu anajiandaa ili kuaza kuhudhuria mkutano kwa njia ya kidijitali.

Mtoto ameketi kwenye kiti, huku akitazama tarakilishi. Mtoto huyu anaonekana anasoma. Kwenye meza tunaona vitabu na kalamu ambayo yamepangwa vizuri. Mandhari haya inaonyesha ya kwamba mtoto huyu anasoma kwa njia ya kidijitali.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kochi huku anatumia kompyuta yake ndogo . Huenda mtoto huyu anasoma kwa kutumia kompyuta yake au anatazama video. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa njia ya kidijitali .

Mtoto mdogo anaonekana ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake ndogo iliyoko mezani. Anaonekana akizungumza na kutumia ishara, pengine anahudhuria darasa kwenye skrini. Kwenye meza tunaona kalamu na vitabu.

Mtoto mdogo mvulana ameketi kwenye kiti huku anaonekana akitumia kompyuta yake ndogo iliyo kwenye meza. Kwenye meza pia tunaona daftari. Huenda mtoto huyu anasoma kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti huku anatazama kompyuta yake ndogo, huenda anahudhuria mkutano au anajifunza kitu mtandaoni. Mkononi ameshikilia kalamu huku anaandika kwenye daftari lake.

Mwanafunzi wa kike ameketi kwenye sakafu huku akitumia kompyuta ndogo ambayo amewekelea kwenye mapaja yake mtoto huyu anaonekana akisoma kwa njia ya kidijitali.

Watoto wadogo wameketi kwenye viti vyao uku wanatumia tarakilishi, wanaonekana wakifanya kazi ambayo inaonekana kwenye skrini. Mwalimu anaonekana amesimama kando akiwaangalia wanafuzi.

Mwalimu ameketi kwenye kiti huku anatumia kompyuta yake ndogo, amezungukwa na kundi la wanafunzi ambao wamevalia sare zao za shule. Huenda mwalimu huyu anawafundisha kutumia kompyuta yake au anawaonyesha video flani kwenye kompyuta.

Mwanafunzi ameketi kwenye kiti, huku akitazama tarakilishi yake. Kwenye skrini, tunaona mwalimu akifunza ubaoni. Mwanafunzi huyu ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake.

Mwanamke ameketi kwenye kiti huku akitazama kwenye kompyuta yake ndogo huenda anahudhuria mkutano au anasoma mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake mazingira inaonyesha kwamba mwanamke huyu yupo nyumbani.

Mtu anaonekana ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake ndogo. Kwenye skrini tunaona watu wengi ambao wanahudhuria mkutano, huenda mtu huyu anahudhuria mkutano mtandaoni na ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake.

Mwanamke ameketi kwenye kitu huku ametabasamu akitazama kwenye kompyuta yake ndogo huenda anahudhuria mkutano mtandaoni na mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake.

Watoto wadogo watatu wameketi, huku wamevalia sare zao za shule. Wanaonekana wakitazama kwenye kompyuta yao ndogo, huenda wanajifunza kitu au wanatazama video kwenye kompyuta ndogo.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake. Kwenye kompyuta tunaona mwalimu anafundisha somo la hisabati na wanafunzi wengine pia wanahudhuria somo hilo. Mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake.

Watoto wachanga wameketi kwenye kiti, huku wanatumia tarakilishi. Nyuma yao tunaona mwalimu ambaye amesimama, pengine anawafundisha watoto hawa jinsi ya kutumia tarakilishi au wanasoma kutumia kompyuta.

Mwanafunzi ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake ndogo ilioko kwenye meza. Kwenye skrini tunaona mwalimu anafundisha somo ubaoni. Mtoto huyu ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake.

Mtu anaonekana ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake ndogo kwenye skrini tunaona mwalimu anafunzisha somo ubaoni hali hii inaonyesha kwamba mtoto huyu yupo nyumbani na anasoma kwa njia ya kidijitali.

Mtoto anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake ndogo. Kwenye skrini tunaona wanafunzi wengine wanahudhuria somo. Mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo hasa katika njia ya kidijitali.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake ndogo. huenda mtoto huyu anasoma, kwa sababu ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa njia ya mtandao.

Mtoto mdogo msichana ameketi kwenye kiti huku anatazama tarakilishi, mkononi ameshikilia kalamu na kwenye meza kuna daftari. Huenda mtoto huyu anasoma kwa njia ya kidijitali.

Mwanafunzi ameketi kwenye kiti huku kwenye meza kuna kompyuta yake ndogo. Anaonekana akiandika kwenye daftari lake. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo hasa katika njia ya kidijitali.

Mtu anaonekana ameketi kwenye kiti, huku anatumia kompyuta yake ndogo ilio mezani. Tunaona kwenye meza kuna daftari, na kalamu, ambayo inaonyesha kwamba mtu huyu anasoma, au anatumia kompyuta yake kujifunza.

Mwanamke ameketi kwenye kiti huku anatumia kompyuta yake ndogo. Mandhari inaonyesha ya kwamba mwanamke huyu yupo nyumbani, jikoni na anafanya kazi kwa njia ya kidijitali badala ya kwenda ofisini.

Watu wameketi huku wanatumia kompyuta yao ndogo. Wanaweza kuwa wanasoma au wanafanya kazi mtandaoni. Hii inaonyesha umuhimu wa mfumo wa kisasa wa masomo ambayo ni kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke anaonekana ameketi kwenye kiti, huku akitazama kompyuta yake ndogo, ilioko mezani. Anaonekana ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake, huenda anahudhuria mkutano au anajifunza kitu kwenye njia ya mtandao.

Hiki ni jumba ambacho kina vitanda vitatu ambavyo vimetandikwa vizuri. Juu ya vitanda kwenye dari kuna chandarua nyeupe ambayo utumika kutoa Kinga dhidi ya mbuu, hii inaweza kuwa ni bweni ndani ya shule.

Hili ni jumba kubwa ambalo limejaa vitanda vingi vya gorofa vya mbao vitanda hivi vimeopangwa vizuri kwenye mistari mirefu juu ya vitanda hivi tunaona vitu kama vile masanduku na magodoro amabyo ni mali ya wanafunzi.

Wanafunzi wanaonekana wameketi huku wamevalia sare zao za shule wanaonekana wakitumia tarakilishi huenda hili ni somo la kujifunza kompyuta mwalimu anaonekana amesimama karibu na ubao.

Hili ni jumba ambalo limejaa meza na viti vya plastiki kwenye ukuta tunaona michoro mbali mbali na bango ambalo lina alphabeti huenda hili ni jumba ambalo watoto wadogo wa chekechea wanasomea.

Wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi, huku wanasoma na wengine wanaandika. Kuna safu ambayo imejaa vitabu vilivyopangwa vizuri. Hii inaweza kuwa ni maktaba ndani ya shule.

Jumba hili limejaa viti na meza ambayo yamepangwa vizuri kwenye mistari mirefu, mbele kabisa tunaona ubao, manshari haya yanaonesha hili ni darasa katika shule.

Watu wawili wameketi huku wanaonekana wakifanya kazi yao. Nyuma yao tunaona safu kubwa ambayo imejaa vitabu. Mandhari haya yanaweza kuwa ni maktabani ndani ya shule.

Wanafunzi wameketi darasani huku wanatumia kompyuta yao. Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi mmoja hii inaweza kua ni ndani ya maabara ya kompyuta na hii ni somo la kujifunza kompyuta.

Wachezaji wapo uwanjani wakicheza mchezo wa kandanda. Mmoja anaonekana akiruka juu ili aweze kugonga mpira. Watu wanaonekana wakiwa wameketi au kusimama wakiwa wanatazama mchezo huu.

Watu wanaonekana wameketi kwenye viti vyao, huku wanatumia kompyuta yao ndogo kwenye meza. Nyuma yao, tunaona safu ndefu, iliojaa vitabu vilivyopangwa vizuri. Mandhari haya yanaonyesha ya kwamba hapa yanaweza kuwa maktabani, ndani ya shule.

Chumba hiki kina vitanda vinne vya ghorofa ambayo yametandikwa vizuri. Tunaona pia kuna viti mbili na meza ndogo. Mandhari haya yanaweza kuwa hapa ni bweni katika shule.

Mwalimu au msimamizi wa maktaba anaonekana akipanga vitabu kwenye safu, iliyojaa vitabu vya aina mbalimbali vilivyopangwa vizuri. Hii inaweza kuwa hapa ni maktabani ndani ya shule.

Washiriki wa mashindano ya kuogelea wanaruka majini. Kuna watazamaji wengi wakifurahia tukio chini ya hema kubwa. Mabwawa ya kuogelea yana kamba za njano likionyesha njia ya waogeleaji. Ni dhahiri kuwa ni mashindano ya kuogelea yanayoendelea.

Hili ni jumba kubwa ambalo limejaa vitanda vya ghorofa vya chuma ambavyo yamepangwa vizuri kwa mstari mirefu. Juu ya vitanda hivi tunaona masanduku ambayo hutumika kuweka Mali ya wanafunzi. Mazingira haya yanaonyesha hapa ni bweni ndani ya shule.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya ghorofa vya chuma ambavyo vimetandikwa vizuri. Juu ya vitanda kuna masanduku ambayo hutumika kuweka mali ya wanafunzi. Mwanafunzi mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye kitanda chake. Mandhari haya yanaashiria ya kwamba hapa ni bweni ndani ya shule.

Jumba hili lina vitanda viwili vidogo ambavyo vina magodoro ya kijani kibichi. Juu kwenye dari tunaona chandarua cheupe ambayo hutoa kinga dhidi ya mbu. Madhari haya yanaonyesha ya kwamba hapa ni bweni ndani ya shule

Hili ni basi kubwa la manjano la shule ya Kamacharia Girls Secondary School. Linaonekana limebeba wanafunzi ambao wamo ndani wakiwa wamevalia sare zao za shule. Walimu wanaonekana wamesimama nje wakiwapungia kwaheri wanafunzi hao.

Ndani ya chumba hiki tunaona kitanda kidogo cha mbao na juu yake tunaona chandarua nyeupe ambayo hutoa kinga dhidi ya mbu, tunaona pia kuna meza na kiti kidogo. Haya yanaweza kuwa mandhari ya bweni shuleni.

Watoto wadogo wameketi kwenye viti, huku wakisoma, wengine wanaonekana wakiandika. Nyuma yao tunaona safu ndefu ambayo yamejaa vitabu vilivyopangwa vizuri. Hii inaweza kuwa ni ndani ya maktaba katika shule.

Hili ni chumba dogo ambalo lina vitanda viwili vya ghorofa vya mbao. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri. Huenda hapa ni ndani ya bweni katika shule mahali ambapo wanafunzi wanalala usiku.

Hili ni chumba kubwa ambalo limejaa viti na meza ya mbao. Vitu hivi vimepangwa vizuri kwenye mstari mrefu. Mbele kabisa tunaona ubao mweupe ambao una maandishi. Mandhari hayo inaonyesha ya kwamba hapa ni darasani katika shule.

Hili ni jumba ambalo limejaa viti na meza ya mbao, ambayo yamepangwa vizuri kwenye mistari mirefu. Kwenye ukuta tunaona mabango ambayo yako na maandishi huenda hapa ni darasani ndani ya shule mahali ambapo wanafunzi wanasomea.

Mvulana anaonekana ameketi kwenye kochi uku mkononi ameshikilia kitabu anasoma. Kando yake tunaona safu kubwa ambayo imepangwa vizuri vitabu. Mandhari haya yanaonyesha ya kwamba hapa ni ndani ya maktaba katika shule.

Wanafunzi wamesimama huku wamevalia sare zao za shule na mikononi wameshikilia miti hii inaonyesha shughuli ya upanzi wa miti ambao unaendelea hali hii inaonyesha uhifadhi wa mazingira.

Watoto wameketi uku wanatumia kompyuta yao. Kuna msichana mmoja ambaye anaonekana kuwa na ulemavu. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote ata wale ambao wakona ulemavu.

Mvulana ameketi kwenye kochi uku anatumia kompyuta yake ndogo kusoma. Kwenye meza tunaona daftari na nyuma yake kuna rafu iliojaa vitabu. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo hasa katika watoto ambao wakona ulemavu.

Mwanafunzi anaonekana akizungumza kwa lugha ya ishara na mwalimu wake. Hii inaweza kuwa mtoto huyu hana uwezo wa kuzungumza au kusikia. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote hata wale ambao wako na ulemavu.

Mwalimu anaonekana akimfunza mwanafuzi na wanaonekana wakicheka na kutabasamu kwa furaha. Mwanafuzi huyu akona ulemavu. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote ata wale ambao hawajiwezi.

Mtoto ameketi kwenye kiti huku anatazama kompyuta yake ndogo iliyo mezani. Anazungumuza kwa njia ya ishara, hii inaweza kuwa mtoto huyu hana uwezo wa kuzungumza au kusikia. Nyuma kabisa tunaona safu ambayo imejaa vitabu.

Watoto wameketi kwenye kiti huku wanaonekana wakiandika kwenye daftari lao. Mwalimu anaonekana akizungumza na kucheka na mwanafunzi mmoja ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote.

Wavulana wawili wameketi kwenye kiti, huku mkononi wanasoma kwa kutumia kitabu maalum cha breli. Hii inaonyesha ya kwamba vijana hawa hawana uwezo wa kuona. Kwenye meza tunaona vitabu na mwalimu wao yupo kando akitumia kompyuta yake ndogo. Kando kabisa tunaona safu iliyojaa vitabu, ikiashiria mandhari ya shule.

Mtoto mvulana anaonekana amesimama darasani huku mkononi ameshikilia kitabu na mgongoni amebeba mkoba wake wa shule mtoto huyu anaonekana kuwa na ulemavu mandhari haya yanaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote hata wale ambao hawajiwezi.

Wanafunzi wanaonekana wameketi huku wanacheza mchezo na walimu wao. Wanafunzi hao wameketi kwenye kiti cha magurudumu, hii inaonyesha ya kwamba watoto hawa hawana uwezo wa kutembea nahali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote.

Watoto wachanga wameketi darasani, huku mmoja amesimama akitumia lugha ya ishara kuzungumza na mwalimu. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kusikia au kuongea.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti, huku mkononi, ameshikilia kalamu anachora kwenye daftrai lake. Mtoto huyu anaonekana kuwa na ulemavu fulani. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote, hata wale ambao hawako kamilifu.

Mwalimu ameketi na mwanafunzi kwenye kiti, mwanafunzi huyu anaonekana akitumia mikono yake kusoma kitabu maalum kinachojulikana kama braille kitabu hiki hutumika hasa na watu ambao hawana uwezo wa kuona.

Mtoto mvulana ameketi kwenye kochi, huku anatumia mikono yake kusoma kitabu maalumu kinachojulikana kama breli. Kitabu hiki hutumika hasa na watu ambao hawana uwezo wa kuona.

Wanafuzi wameketi uku wakicheka kuzungumza pamoja. Mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote ata wale ambao wakona ulemavu.

Watoto watatu wameketi kwenye viti vyao, huku wanaonekana wakisoma. Wanaandika kwenye daftari lao kutumia kalamu. Mmoja anaonekana amevaa kifaa cha kumsaidia kusikia. Hii inaonyesha ya kwamba hana uwezo wa kusikia vizuri. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote, hata wale ambao wako na ulemavu.

Mvulana anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, hii inaonyesha ya kwamba mtu huyu hana uwezo wa kutembea. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watu wote hata wale ambao wakona ulemavu.

Watoto wamesimama huku wamevalia sare zao za shule. Mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote hata wale ambao wakona ulemavu.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti, huku mkononi ameshikilia kalamu akiandika kwenye daftari lake. Mtoto huyu anaonekana akisoma. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote ata wale ambao wako na ulemavu.

Mtoto ameketi darasani uku amekalia kwenye kiti cha magurudumu na kwenye kiti chake kuna kitabu. Mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote.

Mtoto mvulana ameketi kwenye kiti huku anatumia mkono wake kusoma kitabu maalum inayojulikana kama breli. Kitabu hiki hutumika sana na watu ambao hawana uwezo wa kuona.

Mwanafunzi anaonekana akizungumza na mwalimu wake kwa njia ya ishara. Hii inaweza kuwa mtoto huyu hana uwezo wa kusikia au kuzungumza. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote, hata wale ambao wako na ulemavu.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu jinsi ya kupaka rangi au kuchora. Mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote hata wale ambao wako na ulemavu.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi pamoja huku wanazungumza kwa kutumia ishara, huenda mtoto huyu hana uwezo wa kuzungumza au kusikia .Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa kila mtoto hata wale ambao wako na ulemavu.

Mtu ameketi kwenye kiti huku akitazama tarakilishi yake ndogo ilioko kwenye meza. Mty huyu anaonekana ya kwamba anahudhuri somo kwenye skrini. Hii inaashiriwa na kitabu ambayo iko kwenye meza.

Mtoto anaonekana akizungumza kwa lugha ya ishara, pengine na mwalimu au mzazi wake. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kusikia au kuzungumza, na kwa hivyo wanatumia ishara.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti huku anatumia mkono wake kusoma kitabu maalum kinachojulikana kama braille . Kitabu hichi hutumika sana na watu ambao hawana uwezo wa kuona.

Mwalimu anaonekana akizungumza na kumfundisha mtoto ambaye ameketi kwenye kiti ya magururdumu. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Kwenye meza tunaona kalamu na daftari. Haya yote yanaonyesha mandhari ya shule.

Mwalimu anaonekana akimfundisha mtoto ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu jinsi ya kuchora au kupaka rangi. Mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote ata wale ambao wakona ulemavu.

Mtoto mdogo ambaye ameketi anaonekana akisaidiwa pengine na mwalimu au mzazi wake kuvaa kifaa kinachomsaidia kusikia, huenda mtoto huyu hana uwezo wa kusikia vizuri. Mkononi ameshikilia kalamu huku akiandika kwenye daftari lake. Hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote hata wale ambao wako na ulemavu.

Mwalimu anamfundisha mtoto ambaye ameketi kwenye kiti ya magurudumu. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu hana uwezo wa kutembea. Kwenye meza kuna daftari na kalamu ambayo anaashiria mandhari ya shule.

Hii ni kundi ya wanafunzi ambao wameketi pamoja. Kwenye meza tunaona daftari na tarakilishi. Wanazungumza kwa kutumia lugha ya ishara, huenda hawana uwezo wa kusikia au kusikiza.

Mwalimu anaonekana akimfunza mwanafunzi, ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mtoto huyu inaonekana hana uwezo wa kutembea. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo hata kwa watoto wale ambao wakona ulemavu.

Mwalimu amesimama huku ameshikilia bango lililo na silabi. Mtoto anaonekana akizungumza na mwalimu kwa lugha ya ishara. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto huyu ana uwezo wa kuzungumza au kusikia.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta yake ndogo iliyoko mezani. Anatumia lugha ya ishara kuzungumza , pengine hana uwezo wa kuzungumza au kusikia. Nyuma yake kuna safu kubwa iliyojaa vitabu.

Mtoto huyu ameketi kwenye kiti akitabasamu, huku mkononi ameshikila kalamu akiandika kwenye daftari lake. Hali hii inaonyesha umuhimu wa masomo kwa watoto wote, hata wale ambao wako na ulemavu.